Hii ni tukio la kirasmi ambalo linaonekana kuwa la serikali au mahakama ,kwa upande wa kushoto kuna majaji waliovaa masuti rasmi ya majaji kwa upande wa kulia kuna mwanaume aliyevaa suti anazungumza na majaji hao, hii inaashiria kuwa ni hafla ya kupigwa kwa majaji wapya au tukio la kitaiga linalohusisha mihimili ya serikali kama mahakama na serikali kuu.

Hii ni skrini ya kompyuta inayotumika kujaza maombi ya huduma za maji ya muwasco, Murang'a Water and Sanitation Company kupitia mtandao. Inaashiria shughuli ya ofisi au mteja akijisaidia mtandaoni, hii hurahisisha upatikanaji wa huduma kwa njia ya kidijitali.

Watu wanne wamesimama ndani ya hema. Wote wako na barakoa la uso. Mbele yao kuna meza na juu yake kuna kitabu. Inaonekana kuna usajili au kutoa huduma fulani katika mazingira ya hema ya muda.

Wachezaji wa mpira wa kike wanaketi. Wawili wanasimama. Wanaonekana wakishangilia na kusherehekea. Wamevaa sare ya buluu yenye maandishi KPA, Kenya Port Authority . Hii inaonyesha mchango mkubwa wa KPA katika vibaadhi vya wanawake katika michezo ya mpira.

Majaji watatu wameketi kwenye jukwaa wakiwa kwenye mavazi ya mahakama. Huenda kuna tukio rasmi la kikao cha mahakama kuu. Nyuma yao kuna bendera mbili, moja ni ya Kenya. Mbele yao kuna meza imejaa mafaili, karatasi na chupa za maji. Chini kuna wawakilishi wanaowakilisha upande mbalimbali. Hii inaonyesha umuhimu wa utawala wa sheria katika kutoa haki na kulinda katiba ya Kenya.

Mechi ya mpira ya miguu ya wanaume incheswa na timu mbili uanjani wachesaji wenye wamefaa jesi ya blue inaonekana kuwa na mpira wachesaji wengine wamefaa jesi ya machani yanaoneka a kuwa Kako Kwa mashindano ya kitaifa hii inawskilisha nashindano kubwa katika soko lao.

Mashabiki wanashangilia na kusherekea wameweka mikono yao juu huku baadhi yao wanapuliza firimbi. Baadhi ya hao watu wanevaa jesi za michezo kuashiria kwamba huenda timu yao inacheza. Inaonyesha ushirikiano mwema kati ya wachezaji na mashabiki.

Wachezaji wengi wekusanyika katika eneo wazi yenye nyasi baadhi ya wachezaji hao wamevaa sare ambazo ziko na nambari mgongoni wengine wanainua mikono yao juu ishara ya kushangilia na kusherehekea huwenda wametoka kucheza hivi karibuni kwa umbali naweza kuona watu wengi huenda ni mashabiki wao.

Kundi kubwa la watu waliovaa sare za rangi ya buluu wamekaa kwenye vikundi ya mkutano, wengi wao wamevalia kofia yenye maandishi yanayo fanana, wakionekana kushangilia kwa mikono juu, ishara ya kufurahia tukio.

Watu wameketi. Wanaonekana wanasubiri kuhudumia katika ofisi ya huduma .Kuna viti vilivyo pangwa ambavyo vimekaliwa na watu . Zingine Zina (counter) kadhaa zilizoandikwa majina ya huduma kama vile ( KRA serviceses) ( counter) hizo Zina ( computer) ambazo watu hupata huduma zao mbalimbali.

Hili ni tukio la rasmi au la kitaifa ambapo viongozi wawili wakuu wanasalimiana kwa tabasamu ,ishara ya maelewano , ushirikiano au kupongezana ,nyuma yao kuna mwanajeshi mwenye amevaa sare akisimama kwa umakini ,watu wengine waliovaa rasmi pia wanaonekana wakiwa katika hali ya furaha hii inawakilisha uongozi mzuri.

Mashabiki wanasheherekea katika tukio la michezo. Mashabiki wawili wa mbele wamejifunika kutumia bendera ya taifa la Kenya, wakionekana na furaha kubwa. inaonyesha kua wachezaji hao wameshinda katika mashindano hayo.

Ukurasa wa mbele wa hati rasmi kutoka kwa idara ya mahakama ya Jamhuri ya Kenya inaonekana wazi. Logo ya kitaifa ya Kenya ipo upande wa kulia kuonyesha kuwa hati hii ni ya serikali. Ni kichwa cha ripoti ambayo hutoa maendeleo ya mahakama ya Kenya kwa kipindi fulani.

Wachezaji wawili wa kike wako katika uwanja wa mpira wa basket ball Mmoja wao ameshikilia mpira mkononi ila mwingine anajaribu kuzuia kwa mkono, nyuma yao kuna mashabiki wachache wenye wameketi wakifuatilia mchezo huo, hii inaonyesha ushiriki wa wanawake katika mchezo.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa miguu ya wanawake. Wamevaa sare za mpira za rangi ya blue . Wamekusanyika uwanjani. Baadhi ya wachezaji hao wanaonekana wakiwa na nambari mgongoni ambayo pia huashiria majukumu yao uwanjani. Hii inaonyesha kuwa wanawake wanaweza pia nao kushiriki katika sekta za michezo.

Jaji Martha Koome, na Rais William Samui Ruto, wanaonekana wakitabasamu huku rais akiangalia saa yake ya mkono ishara ya uhusiano mwema kati yao. Huenda kuna mazungumzo mwema au tukio ya kurasa ambayo wanahudhuria.